Hili ni duka dogo la mpesa lenye rangi ya bluu na Milango ya kijani. Ndani kuna bidhaa mbalimbali kama sabuni na vituo vya matumizi ya kila siku. Juu ya mlango, kuna namba ya simu kwa wateja. Nje, kuna njia ya matofali na sehemu ya kupanda dukani.